Mwanamke mmoja ameshika jerikani kwa mkono wake miwili, huku mwingine akimsaidia kufungua bomba la maji, wote wawili wanaonekana kushirikiana kwa furaha, wakionyesha mshikamano wa jamii katika shughuli za kila siku.

Mwanaume mmoja anawasaidia wengine kuvuka mto wenye maji safi kwa kuwabeba mgongoni. Anatembea kwa uangalifu kwenye mto huku waliobebwa wakishikilia kwa hofu, mchanganyiko na furaha.

Mitungi mikubwa ya gesi inashushwa kutoka kwenye lori, na kupelekwa ndani ya kituo hicho. Wafanyakazi waliovaa sare maalum wanaonekana wakishirikiana kwa makini kuhakikisha usalama.

Mtoto anaonyesha upele wa surua uliosambaa kwenye mikono, nyonga na miguu. Ngozi yake imejaa madoa mekundu yenye uvimbe mdogo mdogo ishara ya maambukizi ya surua.

Daktari wa meno anafanya kazi kwa umakini mkubwa kwenye kinywa cha mgonjwa wa kiume aliyelala kwenye kiti maalum cha meno. Akiwa amevaa glavu, barakoa, daktari anatumia kifaa cha mwangaza na vifaa vya kuchunguza au kutibu meno.

Chupa za glesi zimejaa unga wa kahawia zikiwa hazijawekwa kwa mpangilio mzuri, baadhi zimesimama nyingine zimeegemea kwa upande na zingine zimetawanyika bila utaratibu.

Wanawake wawili wamechimba chini kwa mikono kutafuta maji. Wanajaza maji kwenye vibuyu kutoka kwenye shimo dogo lililojitokeza ardhini. Jua kali linawaka juu yao.

Physiotherapisti anamsaidia mgonjwa kwenye mkeka kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli. Mkono wa mtaalamu uko kwenye sehemu ya mgongo wa mgonjwa akielekeza na kutoa msaada kwa uangalifu.

Ardhi imekauka sana, nyufa zikionekana wazi ardhini zikionyesha ukame mkali iliyokumba eneo hilo. Mbele kuna mzoga wa ng'ombe aliyeaga Dunia kutokana na ukodefu wa maji na malisho. Pembeni, wanaume wawili waliovaa kanga wanatembea kwa huzuni wakiondoka kutoka eneo hilo.

Jengo limeporomoka na kuwacha kifusi kikubwa mahali palipokua na shuguli nyingi. Waokoaji na wazima moto wamefika eneo la tukio kwa haraka, wakifanya juhudi za kuokoa manusura waliokwama chini ya mabaki.

Daktari anamtazama kwa makini mwanamke mmoja huku akitumia kifaa cha kuchunguza sikio katika kambi ya matibabu ya jamii, mwanamke huyo ameketi kimya akiegemea kidogo.

Sindano ikivuta chanjo ya MMR kutoka kwenye chupa ndogo huku boksi la chanjo likiwa pembeni. Chupa nyingine tatu zimepangwa karibuna sindano zikionyesha maandalizi ya huduma ya chanjo.

Afisa wa kliniki aliyepaka rangi kuchanja zake. Alitoa dawa kwenye chupa kutumia sindano. Afisa yule alikuwa amevaa nguo ya njano na barakoa usoni.

Choo cha zege kimejengwa pembeni mwa tanki dogo jeusi kandokando ya shamba. Choo hicho kina muundo wa kawaida wa saruji kikiwa na paa la mabati na mlango wa mbao. Tanki hilo jeusi linaonekana kuwa la kuhifadhia maji.

Vidonge vya Azithromicyn vinaonyeshwa vikiwa kwa pamoja na boksi lake la kifungashio, kifungashio hicho lina jina la dawa kipimo jina la kampuni ya kutengeneza na maelekezo matumizi.

Tope na mabaki ya miti na mawe yamejaa juu ya daraja dogo kufuatia mafuriko makali yakizuia sehemu ya barabara. Umati wa watu wamesimama kando kando wakitazama kwa tahadhari maji machafu bado yanatiririka pole pole chini ya daraja.

Muuguzi wa afya aliyevaa njano na kofia nyeupe alitayarisha sindano yake kwa chanjo. Nyuma yake mama mmoja aliyevaa nyekundu alikuwa anabeba mtoto aliyekuwa analia Sana.

Muuguzi anamfunika mtoto mchanga kwa taulo safi au shuka laini juu ya kitanda kidogo cha hospitali kilichotengwa kwa watoto wachanga, anafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa akihakikisha mtoto amekaa vizuri na kwa usalama.

Nyongeza ya chuma inayo tengenezwa na kampuni ya County Life, Haina cluteni na inasaidia sana kuleta nguvu. Pia ni mpole na tumbo na isiyo ya kuvimbiwa.

Chupa ya Soldi ni chupa ya dawa inayotumika kwa kirutubisho cha Vitamin D3, kwa kawaida chupa hii ni ya glasi yenye maandishi ya Soldi kwenye upande wa mbele.

Mzee anaketi kwa utulivu huku akipewa chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto na mhudumu wa afya aliyevaa aproni hana glavu uso wa mzee umefunikwa na barakoa.

Mfanyakazi wa kijamii ameketi kwenye sofa kwenye sebule akiandika kumbukumbu kwenye daftari. Mtoto anaketi karibu naye akitazama upande mwingine. Sebule ina runinga ya inchi kumi na nne iliyowekwa juu ya meza.

Mzee mmoja akiwa na fimbo ya kutembelea na kofia juu ya kichwa chake. Anatazama kwa makini kitambaa jeupe kilichochorwa maandiko makubwa ya rangi nyekundu yakitangaza daktari anayehusishwa na dawa za mapenzi, nguvu za kiume na nyinginezo.

Mwanamke anabeba mitungi wa maji wa lita ishirini mkongoni huku akiwa amemshikilia mchanga kifuani. Anaonekana kuchoka lakini mwenye dhamira ya kumaliza kazi hiyo ya kila siku ya kupeleka maji nyumbani.

Mpokezi wa Final Touch Dental Care anatoa tabasamu la kukaribisha akiwa amesimama nyuma ya dawati la mapokezi lililopangwa kwa mpangilio mzuri huku mazingira safi yenye mwangaza yakionyesha hali ya kitaalamu ya kituo hicho cha afya ya meno.

Mitumbwi mitatu ta kukokotwa kwa makasia inakaribia ufukweni kwenye maji ya kahawia . Kila moja ikiwa na abiria walioketi kimwa wakizama mbele . Mazingira yanatoa taswira ya shughuli ya kawaida ya usafiri wa majini katika eneo la vijijini.

Virutubisho vya vitamini D3 kutoka kwa watengenezaji mbalimbali vimepangwa kwenye rafu za maduka ya dawa au maduka ya lishe. Chupa zenye rangi tofauti kama vile nyeupe, blue na manjano zina maandishi yanayoonyesha kiasi cha 'International Units' kama '1000 IU'.

Mwanaume mmoja anapimwa joto la mwili kwenye paji la uso na mwanaume mwingine kwa kutumia kifaa cha kupima joto thermometer ya kielektroniki. Na mpimaji anaonekana kuwa makini kuhakikisha kipimo ni sahihi.

Mwanaume huyo, alikuwa akijishughulisha na kufukiza sokoni huku kila kitu kikiwa kimefunikwa ,ikiwemo mboga mboga. Pia alikuwa amevaa gia ya kukimbia , ili kujikinga na kemikali hizo hatari .

Mfamasia amesimama mbele ya rafu ya dawa akigusa boksi za rangi ya chungwa huku akiwa na tabasamu la kuridhika. Mavazi yake ya kitaalamu na mpangilio safi wa bidhaa vinatoa taswira ya mazingira yenye weledi na huduma ya kuaminika.

Mwanamke mmoja mwenye tabasamu ameinama huku akishika mtungi wa rangi ya manjano akichota maji kutoka kwenye bomba lililowekwa chini. Maji yanatiririka kwa kasi ndani ya mtungi naye anaonekana mwenye furaha.

Manyatta iliyojengwa kwa vijiti imezingirwa na mafuriko, maji yakiwa yamejaa Kila upande wa eneo hilo wakaazi wanaonekana wakiangaika kuokoa mali yao kwa haraka .

Mtoto mchanga yuko ndani ya incubator akilazwa kwa uangalizi maalum muuguzi ameinama kwa upole kando ya incubator akihakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri na hali ya mtoto iko salama.

Wagonjwa wawili wamelala kwenye vitanda vya hosipitali katika eneo la dharura. Wakisubiri kupata huduma ya matibabu. Kila mgonjwa yuko kwenye kitanda chake. Mmoja akiwa amefunikwa shuka jeupe.

Mtoto mchanga ameshikiliwa kwa upendo na mama yake akiwa ameketi kwenye mapaja yake kwa utulivu, muuguzi anamsogezea sindano kwa uangalifu na kumdunga kwenye mkono wa kushoto.

Muuguzi anambeba mtoto mchanga kwa upendo mikononi mwake. Akiwa na tabasamu la furaha usoni mwake, amemfunika mtoto kwa shuka safi la hospitali, huku akihakikisha kuwa mtoto yuko salama na ametulia.

Chanjo ya MMR hulinda dhidi ya magonjwa matatu, surua ,matubwitubwi na rubella . Chanjo hii hutolewa Kwa watoto kwa dosi mbili ,ya kwanza wakiwa na miezi tisa hadi kumi na mbili na ya pili Kati ya miezi kumi na tano hadi kumi na nane.

Huku amevaa koti yake nyeupe ya mahabara na barakoa, daktari yule mwenye miwani, alitumia vifaa vyake spesheli kuangalia meno ya huyo mama, aliyekuwa akiangalia juu na kufungua mdomo wake.

Wodi ya watoto wachanga ina vitanda vidogo vya chuma vilivyoandaliwa Kwa mpangilio ,kila kimoja kikiwa na mtoto mchanga. Wauguzi wawili wanahudumu Kwa uangalifu.

Wakati daktari mmoja anamulika ndani ya mdomo wa mgonjwa kwa kutumia taa maalum, daktari mwingine anatumia vifaa vya kitabibu kutibu mgonjwa. Mgojwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa ametulia huku madaktari hao wawili wakifanya kazi kwa ushirikiano.

Wazima Moto wawili wamesimama bega Kwa bega wakikabiliana na Moto mkubwa unaoteketeza nyasi ndefu porini. Wamevalia mavazi kamili ya kujikinga, nguo za kinga za rangi ya machungwa na kofia maalum.

Upasuaji unaendelea katika chumba cha upasuaji huku watu saba waliovaa sare za kijani wakishirikiana kwa makini na mmoja kati yao akiwa amevaa mavazi ya rangi ya zambarau akionyesha ushirikiano wa kitaalamu na utulivu katika mazingira ya kitabibu.

Daktari wa macho anamtazama mgonjwa kupitia mashine maalum ya kupima macho. Mgonjwa ameketi kwa utulivu, akiwa ameweka uso wake kwenye sehemu ya mashine kama alivyoelekezwa.

Daktari wa meno anachunguza meno ya mwanamke akiwa peke yake. Amevaa glovu mikononi na barakoa usoni huku akishika vifaa vya matibabu mkononi mwa kushoto na wa kulia.

Ajali mbaya imetokea kati ya basi na lori la mafuta. Huku magari yote yakiwa yameharibika vibaya, hasa basi ambalo limevunjika vibaya upande wa mbele.

Madaktari wawili wamevalia mavazi ya upasuaji huku wakifanya upasuaji wa kurekebisha mdomo sungura wa mtoto mdogo. Mtoto amelala kwenye meza ya upasuaji, akiwa amelazwa kwa uangalifu huku vifaa vya kitabibu vikiwa karibu.

Janga la mafuriko limekuwa ni laana katika eneo hili . Mwanamke mmoja na mwanawake wanaonekana wakitembea kwenye maji wakitafuta kuni ya kuwasha moto .

Muuguzi mmoja alipokuwa akidunga mtoto chanjo kwenye mkono wake wa kulia, mwingine alimbebeleza mtoto kwa sababu alikuwa analia sana kwa uchungu.

Mwanaume anamimina vidonge vya virutubisho vya dhahabu vilivyo wazi, kutoka kwenye chupa hadi kiganja cha mkono wake. Anahakikisha havimwagiki.

Watu wawili wanapulizia dawa ya kuua wadudu kwenye eneo la mapokezi la ofisi . Wamevaa mavazi ya kujikinga , mavazi meupe ya plastiki glavu , barakoa na miwani ya usalama.

Chanjo ya homa ya manjano ni muhimu kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya virusi vya homa ya manjano hasaa kwa wasafiri wanaoenda maeneno yaliyoathirika. Chanjo hii hutolewa kwa dosi moja na hulinda maisha yote.

Mikono miwili inaonekana ikishika Pedi za kike, zilizowekwa juu ya meza. Pedi hizo zimepangwa vizuri, zikiwa bado kwenye vifungashio vyake safi.

Kambi ya matibabu ilipokuwa ikifanyika. Pale ukumbini palionekana daktari mzungu, ambaye alikuwa ni daktari wa meno. Aliangalia meno yake kwa umakini wa hali ya juu.

Mama amembeba mtoto pale hospitalini. Amemleta kuchanjwa. Mtoto analia kwa kilio. Mama pia analia anapoona mtoto wake akidungwa sindano na muuguzi wa afya.

Madaktari watatu, wanafanya upasuaji kwenye mdomo wa mgonjwa, aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Wamevalia mavazi ya upasuaji ya buluu, pamoja na barakoa na glovu, wakifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa anaketi kwa utilivu anapochanjwa chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Pembeni yake mwanaume aliyevaa miwani anaangalia kando huku akiwa ameketi kwa utulivu.

Chupa ya chanjo ya MMR ikiwa pamoja na sindano, tayari kwa ajili ya kutumika, chanjo hii hutolewa kwa watoto ili kuwalinda didhi ya sarua matumbwitumbwi na rubela.

Chembe chembe za dawa zimetapakaa kwa mpangilio zikilenga kulinda mazao dhidi ya wadudu waharibifu. Ni hatua muhimu kuhakikisha uzalishaji ya chakula salama na bora.

Wakazi wa turkana wamesimama kwa misitari mirefu chini ya kivuli wakiwa na vyombo mikononi mwao wakisubiri kupokea msaada wa chakula na maji hali inayoakisi changamoto kubwa ya ukame na rasilimali katika eneo hilo.

Wanafunzi watatu wadogo wamesimama kwa mstari wakisubiri kunawa mikono yao kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye tanki la plastiki lenye mfereji, mwalimu wao anasimama karibu akiwaangalia kwa makini.

Mgonjwa amefungua mdomo wake kwa upana huku muuguzi akiangaza ndani kwa kutumia taa ndogo ya mkononi. daktari wa meno anaangalia kwa makini hali ya meno ya mgonjwa huo akiwa makini na kifaa cha matibabu mkononi.

Magome ya miti na mizizi ya dawa asilia yamepangwa kwenye meza ya mbao sokoni tayari kuuzwa. Baadhi yamefungwa kwa kuwekwa ndani ya chupa huku mengine yakiwa yameachwa wazi ili wanunuzi waone aina na ubora wake.

Daktari wa kike wa meno anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyevaa miwani maalum ya kinga amevaa glavu barakoa na koti jeupe la maabara huku akitumia vifaa vya kitaalamu kuangalia na kusafisha meno ya mgonjwa.

Muuguzi alimuuliza mama maswali chini ya hema. Mama alibeba mtoto mchanga. Muuguzi alikuwa amevaa bakora na kisikiliza kwa makini.

Chupa ya iron vitamin C gummies ya kampuni ya nature meal iko mezani ikiwa na kifuniko cha rangi ya manjano na maandishi ya kuvutia. Lebo inaonyesha wazi kuwa ni virutubisho vya chuma vilivyo ongezwa vitamin C.

Mtoto mchanga alipewa chanjo na nesi kwa kudungwa sindano akiwa amebebwa na mama yake aliyekuwa amevaa barakoa pale hospitalini.

Kifurushi cha virutubisho vya msingi kikiwa na vidonge vingi vimepangwa kwa mpangilio vikionyeshwa karibu na glasi safi ya maji mezani tayari kwa matumizi ya kila siku ya afya bora.

Daktari aliyevalia koti la maabara na barakoa mdomoni alidunga mgonjwa mkono wake wa kushoti chanjo. Mgonjwa yule alikuwa amevalia kofia kichwani.

Stamaril ambayo ni chanjo ya homa ya manjano inaonekana ikiwa kwenye meza ya matibabu ikiwa katika mfumo wa unga kwenye chupa karibu nayo kuna sindano na kichupa kingine cha maji ya kuchanganyia kuandaa chanjo Kabla ya kudungwa.

Tangazo la chanjo linatolewa katika mtaa wa mabanda. Linasambazwa kwa kutumia kipaza sauti kilichowekwa juu ya mikono ya mwanamke. Mjumbe anasema kwa sauti ya uwazi.

Chanjo ya MRD imewekwa juu ya meza safi ya kliniki pamoja na sindano zilizotayarishwa kwa matumizi. Chupa ndogo za chanjo zimesimama wima zikiwa na lable zilizoandikwa kwa maandishi madogo ya kiafya.

Chupa ya Ghudatun iko mezani ikiwa na maandishi yenye rangiya kijani kwenye lebo yake chupa hiyo imefungwa vizuri na inaonekana kuwa na dawa ya asili imewekwa juu ya meza ya mbao .

Tingatinga kubwa linaonekana likibomoa nyumba za zege huku mafundi wakiendelea na kazi kwa uangalivu. Pembeni maafisa wa polisi wa utawala wamesimama wakifuatilia kwa karibu wakiwa hakikisha kuwa usalama unadumishwa wakati waubomoaji.

Kisanduku cha chanjo ya MMR 2 kimewekwa mezani mbele yake kukiwa na chupa mbili za chanjo zilizopangwa kwa umakini. Uwasilishaji wa vifaa hivi unaashiria maandalizi ya huduma ya chanjo.

Watu saba wako ndani ya chumba cha upasuaji wakishiriki katika upasuaji, wamevaa mavazi rasmi ya upasuaji mashati ya buluu, glavu, kofia na barakoa za upasuaji.

Daktari wa macho anampima mgonjwa macho Kwa kutumia mashine maalum ya macho. Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hicho akiwa ametegesha uso wake Kwa utaratibu kwenye sehemu ya mashine.

Kichwa cha mgonjwa kimewekwa kwa uangalifu juu ya mto maalum, na usoni kuna kifaa cha oxygeni, aina ya barakoa ya hewa safi, ambacho kimemfunika vizuri sehemu ya pua na mdomo.

Chupa mbiliza chanjo ya MRD zimesimama wima juu ya meza safi za matibabu, ziko kwenye chupa ndogo ya kioo zenye label zilizoandikwa jina la chanjo na maelezo muhimu ya kiafya.

Mwanaume mmoja anafukuza kundi la nzige shambani kwa kutumia kijiti, anaonekana akitikisa kijiti kwa nguvu huku akiwafukuza nzige waliotanda kwenye mimea wakihatarisha mazao yake.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe la maabara, anaendesha vipimo kwenye meza ya maabara akiwa makini na vifaa vyake ,mbele yake kuna bunsen burner iliyowaka ikiashiria kuwa majaribio yake yanahusisha joto.

Wodi ya watoto wachanga ikiwa na vitanda maalum vya kuhifadhi joto. Wauguzi wakiwahudumia kwa uangalifu huku wakihakikisha kila mtoto anapata matunzo sahihi ya kiafya.

Mwanamke anasafisha mikono yake kwa maji na sabuni kwenye bomba lililo karibu na vibanda vya biashara huku mtoto mdogo akiwa pembeni anamwangalia kwa makini anaonyesha mfano wa usafi wa kibinafsi.

Mafuriko yamezidi sana. Barabara imefungwa na imewalazimu watu kutembea juu ya maji na kati ya maji. Wengine wanabeba vitu vyao juu huku wakitembea kwa utaratibu.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali, akiwa amevaa miwani maalum ya ulinzi machoni huku daktari akiwa pembeni yake akimkagua kwa uangalifu daktari huyo anaonekana mwenye makini.

Walipokuwa kwenye foleni walionyesha kudumisha umbali wa kijamii na kuvaa barakoa hii ni hatua muhimu zakuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza kama vile COVID-19.

Mama amemshika mwanawe mchanga kwa upendo mwingi akiwa kitandani hospitalini. Uso wake umejawa tabasamu ya furaha isiyoelezeka. Macho yake yakimtazama mtoto wake kwa huruma na shukrani kuu.

Chupa ya kijani ya Iron 65 mg kutoka Nature's Bounty ikiwa imewekwa juu. Chupa hiyo imeandikwa kwa maandishi meupe na kijani yenye nembo ya Nature's Bounty juu yake na maandishi ya Iron 65 mg yakiwa katikati kwa uwazi.

Virutubisho vya kalsiamu kutoka kwa kampuni tatu tofauti vinaonekana zikiwa kwenye rafu. Zote zimefungwa vizuri, zikiwa tayari kwa matumizi ya kuimarisha afya ya mifupa na kusaidia mwili dhidi ya upungufu wa kalsiamu.

Moto mkubwa ulifanya maangamizi makubwa ,baada ya kuchoma msitu na kuuteketeza . Moshi ilijaa na hewa safi kubanwa, hata kukosa oxijeni ya kupumua.

Chupa za chanjo ya homa ya manjano ziko pamoja na sindano moja na barakoa ya uso. Chupa hizo zina maandiko ya yellow fever vaccine huku sindano ikiwa tayari Kwa matumizi.

Chupa ya chanjo ya Polio vac inaonekana ikiwa ndogo na ya glasi ikiwa na kofia ya chuma juu yenye muhuri wa usalama maandishi kwenye lebo imeandikwa kwa herufi ndogo yakionyesha jina Polio vac .

Sindano na chupa za dawa zilizotumika zimetupwa kwenye container ya taka za hospitali . Nyingi zikiwa na mipira ya sindano bado imeambatanishwa , zinaonekana kutupwa kwa wingi.

Tumbili amelala chini juu ya mchanga wa jangwa akiwa na dalili za uchovu mkubwa, miguu yake imekunjwa upande mmoja huku kichwa chake kimelazwa chini kabisa.

Nzige wengi wamevamia Kochi moja la mahindi, wakilishambulia kwa uwingi huku wakitafuna punje zake kwa haraka, kochi hilo linaonekana kufunikwa kabiza na nzige waliokusanyika juu yake.

Shinikizo la damu la mwanamume linapimwa kwa kutumia mashine iliyofungwa kwenye mkono wake wa kushoto wa juu huku akiwa ametulia na mwenye furaha, na wauuguzi wakimtazama kwa makini wakihakikisha kila kitu kinaenda sawa.

Mtungi mwekundu mwenye alama ya hatari inabebwa Kwa uangalifu na wanaume wawili waliovaa mavazi ya kinga ya rangi ya machungwa kutoka kichwani Hadi miguuni. Mavazi haya yanajumuisha glovu na viatu maalum na vizibao vya kuzuia kemikali au vitu hatari.

Mwanamke amefumba macho yake kwa tahadhari wakati anapokea sindano kwenye mkono wa juu wa kushoto. Muuguzi anampatia chanjo kwa uangalifu. Huku akihakikisha sindano inaingia kwa usahihi.

Daktari wa meno ameegemea mbele kwa umakini akiwa anafanya uchunguzi wa matibabu kwenye meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha kliniki, karibu naye muuguzi anamsaidia kwa kushika kifaa.

Foleni ndefu sana ya watu waliovaa barakoa inaonekana ikisonga polepole huku kila mmoja akisubiri kwa uvumilivu kupokea chanjo. Mbele kabisa, mhudumu wa afya anampatia mmoja wa wananchi sindano ya chanjo.

Mwanamke anatumia kizimamoto chekundu chenye mdomo kuzima moto uliowaka kwenye ndoo ya chuma anaelekeza dawa ya kuzimia moja kwa moja kwenye dawa kwenye moto huku akionekana makini.

Baraza la wanawake liliekwa katika jamii ya wamaasai, wanawake walikua wanaelimishwa na kuhamasishwa kupitia mhudumu wa afya wa jamii.

Viao mbili za chanjo ya homa ya manjano zimeekwa mezani pamoja na sindano moja iliyo tayari kwa matumizi, pembeni kuna barakoa ya uso ikionyesha tahadhari za kiafya zinazochukuliwa wakati wa chanjo.

Baada ya mama aliyekuwa na kofia kushika mtoto vizuri, muuguzi aliyevaa miwani alimwekea chanjo mdomoni, mtoto alikuwa ametulia sana.

Mama, aliyejifungua mapacha, anatizama kwa furaha na mshangao wakati wauguzi wawili kwa uangalifu. Anaweka watoto hao wawili juu ya kitanda. Watoto wamelazwa karibu karibu, wakiwa wamefikwa vitambaa safi vya hospitali.

Dawa za mitishamba zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu ndani ya kibanda kidogo kilichojengwa kwa mbao na bati kwenye kuta za kibanda hicho kuna maandishi mengi ya mkono na mabango yenye majina ya dawa na magonjwa yanayotibiwa.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka akionekana kuwa mtulivu huku akivuta pumzi kwa utulivu. Mwingine labda mkunga au rafiki wa karibu amepiga magoti pembenina kwa upole anagusa tumbo lake.

Baada ya maji kujaa kwasababu ya mafuriko na gharika, mwanaume yule alibeba vitu vyake vyote kwa mashua kutoka sehemu Moja hadi nyingine.

Mama anamshikilia mtoto mchanga aliyozaliwa hivi karibuni kwa upendo na pole motoni, mikono yake imemzunguka mtoto huyo kwa uangalifu huku macho yake yakimtazama kwa furaha, mshangao na shukrani.

Daktari anapiga picha akiwa ameinua kidole gumba juu kuashiria mafanikio na hali njema huku muuguzi akiendelea kufanyia mgonjwa matibabu ya mdomo. Wote wako katika mazingira ya kliniki.

Tembe nyekundu zimemwagwa kutoka kwenye chupa na zimewekwa karibu na karatasi ya ph strip ikionyesha jaribio la kupima asidi au alkali ya dudu fulani . Mpangilio huu wa vifaa unaonyesha shughuli ya maabara.

Wasichana watatu wadogo wanaonyesha Kwa furaha viganja vyao vilivyojaa bofu la sabuni. Wanatabasamu wakisimama karibu karibu , ishara kwamba wanafurahia zoezi la kunawa mikono.

Afisa wa afya ya jamii ,ameketi kwenye kitanda ndani ya nyumba ndogo ya mwanamke huyo akiwa anampa elimu ,ya afya kwa njia ya mazungumzo ya karibu mwanamke huyo anaskiliza kwa makini.

Chupa ya Balijaam imewekwa mezani ikiwa na kioevu cha rangi ya kahawia . Maandishi juu ya chupa yanaonyesha jina Balijaam pamoja na maelezo mafupi ya matumizi.

Umati wa watu walioketi wakiwa wamevalia barakoa, wanainua mikono yao juu kwa pamoja wakionyesha ushiriki katika tukio au mkutano fulani.

Mtoto mchanga, anapewa chanjo kwa njia ya mdomo na mhudumu wa afya. Akitumia tone maalum kutoka kwenye kifaa kurundishia. Mama yake anamshikilia kwa upole kifuani, akimwakikishia utulivu na usalama wakati wa zoezi hili.

Wahudumu wawili wa afya wamesimama pembeni ya kitanda cha mtoto mchanga, aliyezaliwa hivi punde wakimhudumia kwa umakini, mtoto huyu ameunganishwa kwenye mashine yenye ufuatiliaji wa hali ya afya.

Chupa ndogo iliyoandikwa vaccine inashikiliwa kwa uangalifu na mkono ulio vaa glavu za matibabu ikiwa karibu na sindano iliyotayarishwa kwa ajili ya chanjo, glovu hizo huonyesha hatua za usalama.

Mhudumu wa afya akiwa chini ya hema la huduma ya afya ya muda amejitayarisha kuchukua chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano amevalia mavazi rasmi ya matibabu.

Daktari akiwa amevaa mavazi ya kitabu na glavu, akamwelekeza mgonjwa jinsi ya kufungua mdomo wake amapoanya matibabu kwa kutumia mashine yenye mwanga wa buluu. Mashine hiyo imeelekezwa moja kwa moja hadi kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mwanamke mmoja akiwa amemshika mtoto wake. Kwa upendo anamwangalia kwa makini mtoto huyo anapopewa sindano kwenye mkono wa kushoto na afisa wa kliniki. Uso wa mama unaonyesha mchanganyiko wa huruma na ujasiri.

Nesi alifurahia na kuvaa tabasamu alipokuwa anashughulikia mtoto mchanga, mtoto alikuwa amelazwa kwenye wodi ya watoto huku amewekwa kwenye kitanda chake.

Kijana aliyevalia mavazi ya njano anampatia mtoto chanjo ya polio kwa njia ya matone ya mdomoni. Mama wa mtoto anamshika mwanawe kwa upole huku akimwangalia kwa makini kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa.

Hospitali ya kata ya Ahero, ilijaa maji asubuhi ya kuamkia. Maji hayo alikuwa ni machafu na kukajawa eneo lote, kuingia hata ndani ya hospitali.

Mkulima anatembea kati ya mistari wa mboga shambani akiwa amevaa koti maalum na barakoa ya kujikinga, amebeba bomba la dawa mgongoni na kwa uangalifu ananyunyuzia dawa ya kuua wadudu juu ya majani ya mboga.

Mwanaume amelala kwa utulivu juu ya kitanda cha mashine ya uchunguzi tayari kufanyiwa vipimo vya kiafya kama vile MRI au CT scan mwili wake umenyooka huku mikono ikiwa kando.

Azithromycin for oral suspension 200 milligrams kwa milimita tano, imeweka kwenye meza ikiwa na Label iliyoandikwa kwa maandishi makubwa na maelezo ya matumizi. Mchanganyiko huu hutumika kutibu mambukizi ya bacteria ,kama vile homa ya mapafu.

Chupa ya MMR ya mililita ishirini imewekwa karibu na sindano iliyo tayari kwa matumizi ikionyesha maandalizi ya utoaji wa chanjo dhidi ya magonjwa ya zurua, matumbwitumbwi na Rubella.

Mwanaume ananyunyiza dawa kwenye shamba la mahindi machanga, akiwa amevaa mavazi ya kijikinga ana vifaa maalum vya kunyunyizia mgongoni. Anatembea kwa makini kati ya misitari ya mimea.

Watu watatu, wanapanda na kufanya kazi juu ya tangi kubwa la chuma. Wamevaa kofia ngumu za usalama na mikanda ya kujifunga, wakijishikilia kwenye ngazi za upande wa tangi.

Mama yule akilala kichali Chali, huku akiangalia meno na wauguzi wawili. Walikuwa ni madaktari wa meno, mmoja amevalia koti ya mahabara ya nyeupe. Mwingine alikuwa amevalia ya kijani.

Moshi mweusi mzito unapaa juu kutoka kwa gari lilopata ajali. Moto ukiendelea kuwaka huku ukitoa joto kali na mlio wa kusikika kwa mbali.

Jengo la makazi limeboromoka kabisa na tukio hilo limevutia umati mkubwa wa watu waliokusanyika karibu na eneo hilo wengi wao wamechukua simu zao hili kurekodi tukio hilo kwa picha na video.

Mwanamke mmoja ameshikilia begi kwa mikono yote miwili huku akiwa na tabasamu usoni. Amevaa mavazi ya heshima yanayofanana na ya kiislamu, kama vile hijabu. Nyuma yake wapo wanawake wawili waliovaa kwa mtindo sawa wa kiislamu.

Mwanamume mmoja akiwa katikati ya moshi mzito anapoendesha kifaa cha kunyunyuza dawa akiendelea na shuguli ya kuuwa wadudu au kufuniga maeneo maalum.

Muuguzi ya hospitali ya a watoto wa Getut Hospital akishughulikia msichana mgonjwa na kumwangalia. Muuguzi yule alivaa koti ya mahabara yeupe na alikuwa amevaa miwani.

Nyumba zilizojengwa karibu na mto ziko hatarini. Mto ulijaa na nyumba moja kusombwa na maji na kuharibiwa, kwa sababu mvua ilinyesha sana.